Huku naiona madawa iliyowekwa katika sahani ndogo la madawa inajulikana kuwa hizi ni madawa inayotoa uchungu mwilini, inajulikana kuwa unaipaka mwili pahali unaposikia uchungu hili ziweze kuingia kwa mwili tena itoe uchungu unayosikia katika mwili yako.

Huku naiona madawa, iko katika chupa moja, ya madawa, iliyo andikwa maelezo juu yake, inajulikana kuwa, hii dawa, ni ya chanjo, ya watoto, wadogo, na watu, waliokonjeka, na ukonjwa ya, usanaa, tena hii inasaidia watu kupata nguvu.

Huku tunaona mama who katika kitanda cha hospitalini. Inajulikana kuwa huyu mama amejifungua Juzi .Tena naiona watu wamekuja kujulia hali katika hospitali hii .Inajulikana kuwa hawa ni watu wa kwao wamekuja kutoka nyumbani ili waone wanaendelea aje na mtoto hospitalini.

Huku naiona mama ambaye amevaa mavazi ya hospitalini, inajulikana kuwa huyu mama amezaa katika hospitali hii na bado ako katika hospitalini, tena huyu mama amekalia vitanda ya hospitalini ambayo ni ya kuzalisha tena ili apate nguvu.

Huku tunaiona mama anayeshika madawa iliyowekwa katika chupa moja ya madawa. Tena tunaiona huyu mama anayesoma maelezo ya madawa hii ili waweze kuisoma na kupata maelezo kwa dawa hii na jinsi ya kutumia ndio waweze kupata afya nzuri maishani mwake.

Huku naiona wamama waliojipanga katika hospitali hii Tena naiona askari ambaye anasimamia wamama ili waweze kuipanga laini katika sehemu hii ya kupeana chanjo. Na hii chanjo inapeana kupitia njia ya mdomo kwa watoto wadogo ili wakue na afya njema.

Huku namuona daktari ambaye anaipima madawa katika sidhano ya kutumia kuchanja watoto. Tena katika mkono mwingine naiona madawa inayo kua katika chaki. Kando ya huyu daktari kuna mmama ambaye ameishika mtoto wake katika kifua, tena mtoto amelia mbaya.

Huku naiona wafundi wa ujenzi wanayoitoanisha mawe na machuma katika nyumba moja iliyoanguka inajulikana kuwa hawa watu wanaitoanisha ili waanze kujenga hii nyumba upya, tena wao mafundi wa ujenzi naona wengine wameivalia nguo za kiufundi.

Huku naiona daktari anayetembea katika nyumba tofauti tofauti ili aweze kupeana chanjo. Naiona huyu daktari ameibeba madawa tofauti tofauti katika hii kitu ya kubebea madawa. Tena naiona anaipea chanjo mama mmoja katika nje ya nyumba yake.

Huku naiona daktari ametembelea watu katika Kijiji ,huyu daktari ameibeba saduku la madawa , inajulikana kuwa kuna chanjo tofauti tofauti ya ugonjwa katika dunia nzima , tena huyu mama ameshika mtoto ili apewe chanjo pia yeye apate chanjo.

Hapa naiona daktari ambaye ameivaa suti tena na akavaa barakoa. Huyu daktari anajulikana ni daktari wa macho tena naiona mama anayekuwa mbele yake ili aweze kuangalia macho ya huyu mama kama iko sawa tena aweze kuichagua dawa yenye inafaa atumie.

Huku naiona watoto wadogo wanaoichota maji ya kunywa hii maji inajulikana kua ni maji Safi yenye inafaa kutumiwa na watu kukunywa ili wapate uhai tena unaiona mwalimu anasimamia watoto ili waweze kuchota maji bila kungangania .

Huku naiona watu wanaoitengeneza tenki kubwa ya maji , na hii tanki inasaidia watu waweze kupata maji katika sehemu tofauti tofauti. Hii maji inasaidia watu kupata uhai katika Nchi yetu tena inasaidia Ng'ombe na wanyama wapori wapate kukunywa.

Huku naona madawa iliyowekwa katika mezani. Na hizi madawa bado haijatolewa katika karatasi inayowekwa ili iweze kujulikana katika nyumbani. Tena naiona sanduku la madawa hizi iliyoandikwa maeleza na matumizi ya madawa hizi tena hii madawa inasaidia kutoka.

Huku naiona mama ambaye ako na simu mkononi, tena anaiona daktari anapoipea mtoto yake chanjo kupitia njia ya mdomo. Huyu daktari anaifurahia kupea chanjo huyu mtoto, ili aweze kupata nguvu na afya njema katika mwili yake.

Huku naiona wamama wawili wamesimama huku. mmoja anajulikana kama kuwa anayeuzia maji huyu mwingine. Tena huyu mama mwingine anaichota maji katika sehemu hii ili aweze kuchukua hii maji na aende atumie katika nyumba yake afanye usafi na vitu zingine tofauti.

Huku naiona madaktari wawili waliovaa mavazi ya hospitali tena hawa madaktari naiona wanasaidia mama mmoja kutolewa uchafu katika meno zake tena hawa madaktari wanajulikana ni madaktari wa kuitengeneza meno ama kutibu meno tena wanaingoa.

Huku naiona daktari ambaye anaipima madawa katika sindano ya kuipima madawa ili aweze kuipeana chanjo katika hawa vijana ambao wamepanga laini. Tena huyu daktari ameivaa barakoa na mavazi ya hospitalini ili ajulikane ni daktari.

Huku naiona mama ambaye amevaa kofia nyekundu. Tena ameshika mtoto yake ili apate chanjo na daktari pia yeye anajituma vizuri ili apee chanjo mtoto kupitia njia ya mdomo tena huyu mtoto akuwe na aya mzuri.

Huku tunaona mama ambaye ameshika madawa yaliyo katika chupa. Hizi madawa zinajulikana kuwa ni madawa ya kienyeji inayosaidia kutibu wa ugonjwa tofauti kama wa korona iliyofika wakati ujao.

Huku naona wamama watatu wanaongea kuhusu stori ,storia ya kitambo, tena hawa wamama wako na kisufuria mbele yao inaonekana ya kwamba hawa wamama kuna kitu walikuwa wanchambua kuhusu hiyo.

Huyu naiyona mama amekaa katika kiti ya huspitalini tena amevaa barakoa na kufunika kichwa na leso yake, kwa upande ya daktari naoyona evaa vizuri mafasi ya hospitalini na amevaa barakoa, anaweza kupea chanjo huyu mama hili apate matibabu na ngovu kwa mwili yake.

Huku naiona mama mmoja amelala katika kitanda cha hospitali na naona daktari anaisafishia meno ndio ikuwe safi na isuie uchafu yeyote inayokaa kwa meno yenye inaweza sababishwa. Ugonjwa yeyote ili ianze kuumwa na meno. Tena huyu daktari ameivaa barakoa.

Huku naona madawa na mitungi mbalimbali ya Maasai. Hii madawa inaonekana ni dawa ya kienyeji iliyotengenezwa na mtu mmoja kutoka Maasai. Hii inasaidia kutibu magonjwa tofauti tofauti katika mwili ya mwananchi.

Huku naiona mama ako katika hospitali. Inajulikana kua huyu mama alikua ameenda kuzaa katika hospitalini huu na huyu mama naona bado ako kitanda ya kuzalisha watoto katika hospitalini huu na amezaa tena ameshika mtoto yake mkononi mwake.

Hapa naona mwalimu alimpea nafasi mtoto mmoja ili afunze wengine katika darasani mwao.

Huku naona wamama wawili wanachota maji kisimani. Inaonekana ya kwamba huku kuna ukame kali tena kupata maji ni shida. Hawa wamama wako na mitungi tatu yenye wanafaa waweke maji ili wapeleke nyumbani.

Huku naiona daktari, mzazi na mtoto mdogo, naona daktari, anajitayarisha kupea chanjo huyo mtoto ili akuwe na afya njema maishani mwake. Tena mama ameshika mtoto mkono ya kushoto ili apate chanjo kupitia hiyo mkono yake.

Huku naiona daktari anaiona mtoto mdogo katika chekechea ya watoto hospitalini. Hii inajulikana kuwa huyu mtoto aliyezaliwa mapema kama haijafikia wakati wa kuzaliwa, ili awekwe katika kitanda hii, apate chakula ya hospitalini.

Huku naona mtoto ameekwa katika chekechea ya hospitalini. Tena naona daktari anapima joto ya mtoto na daktari mwingine anaona vyenye amekaa ili amsaidie asikie vizuri katika maishani mwake

Huku naiona mtu anayetokea katika chooni , inajulikana kuwa huyu mtu ni kiwete ama amepata ajali ya mguu ,tena naiona kwa hizi machoo ziko na milango safi na kuna pahali pa kunawa mikono unapo tokea katika hizi manyumba.

Huku naona daktari anayetengeneza dawa ili atibu huyu mtoto amekaa hapa kando, tena huyu mtoto ni kama amekaa sana hapa chini akingoja daktari, tena naona mitungi ya kuweka takataka katika hii hospitalini.

Huku naona madawa nyekundu, inaonekana ya kwamba hizi madawa inatumika kutibu watu, kwa ugonjwa tofauti tofauti, tena wapate nguvu kwa mwili yao, tena waweze kufanya kazi ya kujisimamia wenyewe katika maishani.

Huku naiona baiskeli na kitu kilicho andikwa daktari Mduba. Inaonekana kuwa hii ni madawa ya kienyeji iliyowekwa katika machupa tofauti tofauti. Inaonekana kuwa kuna daktari anauza dawa ya kienyeji ili watu wapate matibabu.

Huku kuna dakitari anayeshungulikia mama moja kwa njia ya kupinga shindano ili, alate chanjo apate kutibiwa ugonjwa tofauti tofauti anayokuwa nayo katika miwili wake. Huyu mama amevaa barakoa na ametengeneza nywele yake iko safi.

Huku naona madaktari wanapiga dawa gari yao na mwili uliowekwa katika gari yao. Inaonekana ya kwamba hao madaktari walisanya mtu aliyekuwa amekufa katika njiani ama alipata ajali ili wakavaa vizuizi kwa mwili yao ili wazuie

Huku naona maaskari wanaosimamia gari moja inayobomoa ujenzi mkubwa kabisa ili waanze ujenzi ingine. Hii inaonekana ya kwamba hii ujenzi ilijengwa katika njia zenye hazifai.

Huku naiona machupa ya madawa, inajulikana kuwa hizi madawa inatumika kupiga ugonjwa yeyote inaweza ingia kwa mwili ya mtu tofauti tofauti. Tena hii dawa inatumika kutoa uchungu katika mwilini tena inasaidia mtu kupata nguvu na afya bora

Huku naiona mkulima anaipiga madawa mimea yake katika shamba. Huyu mkulima ameivaa vizuri. Amevaa mavazi ya kuchunga mwili ili madawa isiguze mwilini tena asiweze kuchukua madawa kupitia njia ya mdomo ama miguu.

Huku naiona madawa iko katika chupa moja kwa meza. Tena naiona sindano iliyowekwa kando ya hii madawa. Inajulikana kuwa hii madawa ni ya chanjo.

Huku naona watu wanahamisha vitu kwa nyumba yao, ilisababishwa kuhamishwa juu ya mvua mingi tena hawawezi kukaa ndani maji imejaa kila mahali. Tena naona wanaume wanashikilia chini nyumba ili isibebwe na maji.

Huku naiona madawa iko katika chupa hii tena naiona iliyowekwa katika meza na hii dawa inasaidia sana mtu akuwe na nguvu na afya katika mifupa yake, hii dawa inasaidia mifupa ikuwe na mafuta na tena ipate nguvu ili isiweze kuvunjika haraka.

Huku naona madawa tofauti tofauti katika machupa tofauti tofauti yanayosaidia kuzuia joto jingi katika mwilini tena hii dawa inasaidia kutoa homa mwilini. Tena naona sindano inayotumika kudunga wagonjwa.

Hapa naona watu wengi wanipiga dawa mimea katika shamba. Inaonekana ya kwamba hawa watu wanipiga dawa ya kuua makwekwe tofauti tofauti katika shamba la muwa hii dawa inasaidia mimea ipate nguvu vizuri.

Hapa naona ujenzi uliojengwa katika kando ya barabara ama kando ya shule, inaonekana hii ni chooni inasaidia watu wengi ili wasichafue kila mahali. Hii choo ilijengwa na ujenzi nzuri tena iko na mahali pa kukojolea kando.

Huku naona daktari na mgonjwa amepanua mdomo. Inaonekana ya kwamba huyu anatibiwa meno zake ama daktari anamsaidia kusafishia meno ili azuie ugonjwa ya meno, tena aishi vizuri katika maisha.

Huku naiona madaktari wawili. Moja anashugulikia mgonjwa moja amekaa katika kiti cha hospitalini, naona daktari anashugulikia katika uso yake. na mwengine ako upande ya kulia ya mgonjwa anaonyesha iko sawa.

Hapa naona kitanda ya wagonjwa inaonekana ya kwamba huku ni hospitalini tena hii naona gari iliyowekwa kando ama nje ni kama inayoleta mgonjwa na hii kitanda inangojea ibebe mgonjwa kutoka hapa nje hadi huko ndani.

Huku naiona mgonjwa na madaktari wawili. Mgonjwa amejulikana kuwa ameiskia maumivu katika maskio yake tena naona hawa madaktari wawili wanaishughulikia huyu mgonjwa ili apate matibabu. Naona anaigiza kitu cha kupima maskio ili aanze ku...

Huku naiona watu wawili wameinua mikono, moja ameanza kuisugua yake ,mwingine amesimama kando, inaonekana kuwa huyu mwingine anaingoja ndio amwagie maji huyu mwingine aoshe mkono yake, tena naona askri amevaa unifomu.

Naona mwalimu ama daktari anayefunza warembo venye wanafaa kutumia bedi za usafi na venye wanafaa wafungia kwenye suruali yao ili isianguke. Tena huyu daktari anafurahia kupata warembo waliojua kutumia hizi pedi zao.

Huku naona jengo kubwa ilianguka chini, inaonyesha ya kwamba hii mjengo haikuwa imekamilika vizuri na imeanguka tena, hii inaonyesha ya kwamba watu wa ujenzi hawajazingatia maelezo tena naona kijana mmoja anaiona.

Huku naona daktari anasaidia mtu mmoja kusafisha meno ama kung'olea meno iliyokuwa imeharibika. Tena hawa madaktari wamevaa barakoa ili izuie harufu mbaya isiingie kwa mapua na mdomoni yao. Tena amevaa vizuizi kwa mikono.

Huku naona manyumba inayochomeka. Inaonekana kuwa hii manyumba ilianza kuchomeka mapema ndio inakaribia kumalizia. Hii inasababishwa na kutokuwa na watu katika familia wenye wanaiichunga manyumba.

Huku naona mtoto, mama, na daktari. Mtoto anapata dawa ya chanjo ambayo inapitia mdomoni. Daktari anaishughulikia ili mtoto apate hiyo dawa, na mama pia anafurahia kuona kuwa mtoto wake ameipata chanjo.

Huku naiona magari inayosombwa na maji , inajulikana kuwa huku kuna mvua kali sana ,ilinyesha mvua kubwa inayoleta ubomoaji ya vitu tofauti tofauti katika boma ya watu, tena ina haribu biashara ya watu wa kubeba vitu tofauti tofauti.

Hapa naona watoto wawili wananawa mikono yao katika tanki kidogo iliyowekwa kando ili watu wanawe mikono na wazuie magonjwa mbalimbali katika hii.

Huku naona wagonjwa na madaktari. Daktari amevaa shati nyeupe na mwingine amevaa mafazi inayofaa katika hospitalini. Naona daktari mwenye amevaa nyeupe anamduga mkonjwa mmoja chanjo ili apate.

Huku naona karatasi iliyoandikwa madawa tofauti tofauti inayoonekana kuwa hizi madawa ni ya chanjo ya watoto ya kuzuia magonjwa tofauti tofauti inayoweza kuingia watoto wakiwa watoto wadogo.

Hapa naona watu wanakujia maji ama wanakuja kuchota maji katika kisima. Tena wanaona wanabeba na magari ndogo ndogo inayosaidia kubeba maji mingi ili wafikishe nyumbana kama hawajachoka. Tena wasaidie kupata hai ya maji.

Hapa naona mwalimu na watoto wako katika darasani ili wapate elimu bora maishani mwao. Mwalimu anamfunza tena anaulizia kama wako na iyo picha inayofunza kuhusu katika hii shule. Tena hawa walimu wanasaidia watoto sana.

Huku naiona mtu anayepiga dawa mimea yake katika shambani, na hii shamba ni kubwa sana, tena ni mwenye anaipiga dawa anaipiga na mashini ingine kubwa inayotoa madawa mingi, tena huyu mtu ameivaa vizuri ili aweze azuie madawa kuingia mdomoni.

Huku naona mama anapewa chanjo na daktari mmoja mwingine amekaa nyumo na mwingine anatengenesa madawa zingine hili apewe wengine chanjo, hii chanjo inasaidia watu kuzuia vitu tafauti tafauti kama magonjwa ya aina tafauti tafauti.

Huku ni hospitali , naona daktari na mamabsnaona mtoto yao katika hospitalini, mama naona anafurahia akiona mtoto amekuja tayarivama amepona hilibwaende nyumba, daktari anamjulia hali huyu mtoto.

Hapa naona mtu ambaye anaonekana akiinua mikono yake juu ili awaonyeshe watu matumizi ya maji ama waeleze kuhusu matumizi ya maji vizuri. Tena kuna matangi matatu yaliyowekwa juu ili iwekwe maji ya kutumia huku.

Huku naona mtoto ama mrembo amekaa katika mahali wanangoja mtu mwenye anatibu, huyu mtoto anafurahia sana inaonyesha ya kwamba anataka atibiwe ama afunzwe venye atachunga meno yake ikuwe safi kila wakati.

Huku naona chupa moja iliyoandika muarubaine hapo, hii inaonyesha ya kwamba hii ni dawa ya vienyeji iliyowekwa kwa chupa hii. Iliwekwa ili iweze kuuzwa kwa watu tofauti tofauti.

Huku naona wamama wawili. Mmoja amebeba kuni mgongoni mwake. Mwingine ako na kakijiti yenye inamsaidia kupita kwenye maji. Inaonyesha ya kwamba huku kuna mvua kali imenyesha sana hadi ikaingia kwa manyumba ya watu wengi.

Huku naona wamama wameenda katika hospitali hili wapate chanjo ya watoto , tena naona daktari moja anapea chanjo mtoto kupitea njia ya mdomo tena kuna madaktari wawili wanaona akipewa chanjo.

Huku naona daktari ambaye anaweka dawa katika sirinji yake hili atumie kupea watu chanjo. Tena huyu daktari amevaa barakoa hili azuie vumbi na vitu zingine zinaweza enda kwa mdomo na mapua yake.

Huku naona daktari anaitoa madawa kwa chupa kupitia nje ya sindano ili waweze kupeana chanjo kwa watoto na watu wasima hili wazuie magonjwa tofauti tofauti inayoletwa na vumbi ama baridi ili izuiliwe.

Huku naona wanafunzi wa shule wananawa mikono ili watoe uchafu mikononi mwao, tena naona wamevaa barakoa ili wazuie magonjwa tofauti tofauti inayosababishwa na hewa, baridi tena na vumbi.

Huku naona madawa yenye iko kwa chupha moja hii dawa inasaidia kuongeza nguvu na kusaidia mwili yako ipathe afya tena inasaidia mwili yote i ibadilike

Huku naona madaktari wamejipanga vizuri ili wapate kuelimishwa na daktari wao mkubwa, ili waende kusaidia watu huko nje na kupea madawa inayofaa, tena wapee chanjo watoto wadogo ili wapokee wakuwe salama.

Huku naona nyumba moja ya nyasi, iliyojengwa katika mahali imekauka. Inaonekana ya kwamba huku hakuna mvua kamwe. Kila kitu imekauka, hata maji haziko. Hii ni pahali hakuna kitu chochote inayopandwa.

Huku naona ni hospitalini naona daktari tafauti tafauti wanajituma katika makazi zao , tena Kuna mwanaume huku anamuuliza mgonjwa tena anaongelesha hili ajue anasumbuliwa na Nii an aweze apate kujua anafaa apewe dawa ngani.

Huku naona watu wanaiona mchengo iliyoanguka katika hii mji, inajulikana kuwa hii mchengo haikuwa imekamilika tena haikuwa imeifikia wakati wa kutumia ikanguka.

Huku naona madawa iliyokatika machupa tofauti tofauti, tena na sindano ya kudunga wagonjwa ili wapate matibabu kwa hospitali. Tena naona barakoa iko kando ya hizi madawa.

Huku naona daktari na mgonjwa wanaongea katika meza wakisikizana mgonjwa akieleza kuhusu ugonjwa yake pia daktari anasoma kitabu Kwa mezani hili ndio ajue alikuwa ameandika dawa ngani ndio atumie.

Huku naiona mwalimu ameivaa barakoa na watoto pia wameivaa barakoa. Tena naona mwalimu ameipea nafasi mwanafunzi mmoja ili apate kuelezea kwa mwanafunzi mwenzake kuhusu vitu anayefunza.

Huko naona mgonjwa amelalia mkongo yake katika hospitalini. Tena naiona madaktari anayeshughulikia hili apate matibabu ya meno. Huyu mgonjwa inajulikana kuwa anaisumbuliwa na ugonjwa ya meno na leo ameamua kutembelea madaktari ili apate matibabu.

Huku naiona machupa tofauti tofauti na vikombe iko katika meza. Hii inajulikana kuwa ni daktari wa kienyeji anayeuza hizi madawa iliyowekwa katika machupa tofauti tofauti. Na hii inasaidia watu wengi katika hii dunia yetu ya kisasa ili apate matibabu.

Huku naona daktari anayesaidia daktari mwenzake ili apate matibabu katika hosipitalini, tena huyu daktari anaye pata matibabu ameongezewa hewa ili arudi akuwe sawa na aendelee na kazi.

Huku naona dakitari anampea mtoto chanjo kupitia njia ya mdomo. Tena dakitari amevaa barakoa pia mama amevaa barakoa, na hawa madakitari naona wamejipanga mno ili wasaidie watoto kupata chanjo katika hospitali hii.

Huku naona daktari anayeandika madawa tofauti tofauti kwa makaratasi. Tena naona kuna tarakilishi kando yake. Na kuna madawa iko mezani mwake inayoonekana kuwa anataka aende atumie.

Huku naona mama ameshika mtoto wake, tena mtoto analia hata kama mama amempea nyonyo ili atukie, lakini huyu mtoto anapewa chanjo na daktari ili apate kutibiwa.

Huku naona madawa iliyowekwa katika mitungi ya lita tano. Hii madawa inaonekana ya kwamba inatumika katika hospitalini, ili ipimiwe watu wapate kiasi cha kutumia ili wazuie ugonjwa tofauti.

Huku naona kuna mvua kali maji imejaa kila mahali, watu wanang'ang'ana wasukume magari tena wavuke ama watoke kwa hii maji, na serikali inafaa waingilie wasaidie hawa watu.

Huku naona madaktari wawili wanashughulikia mgonjwa mmoja ili aweze kupata matibabu ya meno. Tena hawa daktari wamevaa barakwa na manguo ya hospitalini. Huyu mgonjwa amepanua mdomo wake ili apate matibabu.

Huku naona madawa tofauti tofauti ya kienyeji ilio wekwa katika upande wa mitungi tofauti tofauti. Tena inaonekana ya kwamba hii madawa ni ya maasai waliandika kwamba pata tiba kwa asilimia mia

Huku naona daktari amaifaa barakoa na manguo ya hospitalini , tena kando ya naona mgonjwa anayeshughulikiwa na huyu daktari, huyu daktari anampea huyu kijana chanjo kupitia mkono yake ya kushoto hili apate matibabu.

Huku naona kichaka inayochomeka hii inaweza kuwa ilisababishwa na mtu anayevuta sigara ama magari iliyo anguka kando ya barabra hii, tena hii kichaka iliwashwa na moto kali.

Huku naoana watu waliopanga laini ili wapate chanjo tofauti tofauti ya ugonjwa inayosambaa duniani. Hii ni dawa ya kuzuia magonjwa inayoweza kuingia watu kutoka vitu tofauti tofauti. Pia naona mzee anayedungwa na daktari ili apate...

Huku nakna mkulima anayeipiga dawa mahindi yake, huyu mkulima anaipiga dawa hii mahindi yake ili ipate nguvu ama anaitumia dawa hizi kuipalilia, hii dawa inaweza kua inaua vitu ambayo haitakikani kwa shamba.

Huku naona madawa iliyopangwa mezani, hizi madawa iko kwa machupa tofautitofauti, inayofanana inaonekana ni dawa ya chanjo, unatumika kupea chanjo watoto wadogo na watu wazima.

Huku naona mikono miwili ya mtu mmoja. Inaonekana huyu anaifua tena, hii inatoa masabuni katika mikono yake. Hii inaonyesha ya kwamba, ukiifua tena ukisafisha mkono, inang'ara vizuri. Huyu mtu ananawa mikono yake.

Huku naona maelezo na matumizi ya dawa ya chanjo, hii madawa imeonyesha masiku yenye haifai kutumikwa tena. Hii dawa inasaidia watoto kupata afya tena wakua na wapate nguvu.

Huku naona daktari anayeipima dawa katika sindano. Hii inaonekana ya kwamba kuna chanjo inayoendelea katika nchini. Huku inaonekana ni uwanja iliyojengwa ili watu wakuje wapate chanjo huku.

Huku naiona kuna machupa ya madawa, hii madawa inajulikana yakwamba ni ya chanjo ya watoto ama ya kuzuia ugonjwa yoyote kwawatoto wakiwa utotoni mwao. Hii dawa inasaidia watoto wakue na afya.

Huku naona daktari anayemdunga mtu mzima na sindano ya hospitalini. Inajulikana kuwa huyu ni maasai anatibiwa katika hospitali hili na daktari. Huyu maasai amejirembesha na leso kubwa sana mwilini mwake.

Huku naona mama anayetengenezewa nywele huyu mama anaipenda mwili yake hili airembeshe nywele yake , huyu mama anasaidiwa kutengenezewaa nywele hili wenye wanatengeneza pia wao wapate pesa.

Huku naona madawa iliyoandikwa maandishi tofauti, inayoeleza hii dawa inatumiwa kuzuia ugonjwa gani mwilini, ya watoto wadogo na watu wakubwa. Tena, kuna sindano inayotumika kutibu wagonjwa kando yake.

Huku naona daktari anashughulikia watoto katika hospitali ili wapate chanjo. Tena naona wanawake wengi wameleta wanafunzi ama watoto wadogo ili wapate chanjo katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenya. Hawa madaktari wanashughulikia pia kwa upande wao.

Huku naiona daktari anayechukua damu ya huyu mama ili aanze kupima magonjwa tofauti tofauti. Hii damu ilitolewa kwa vidole ya huyu mama. Inajulikana kuwa huyu daktari anataka apime ugonjwa ya.

Huku naona chupa ya madawa ya chanjo na sindano inayotumika kutoa madawa na kudungia wagonjwa, tena naona karatasi inayoeleza hii dawa inasaidia nini ama inatumika na watoto wa miaka ngapi.

Huku naona kuna maji imejaa kila mahali. Inaonekana ya kwamba kuna mvua mingi huku. Tena hii maji imeingia katika mahospitali ya kaunti ya Ahero. Hii ya kwamba inasababisha ugonjwa.

Huku naona walimu watatu wanaifungua mtihani wa kitaifa ili aanze kupeana katika mashule tofauti tofauti. Tena masomo iendelee na wanafunzi wapate elimu bora katika mashule tofauti tofauti na wafanye mtihani ya kitaifa vizuri.

Huku naona daktari anayeipima madawa ili apate kutibu wagonjwa. Huyu daktari ako na madawa tofauti tofauti mezani. Huyu daktari amevaa barakoa ili azuie dawa isiende kwa mdomo.

Huku naona mama anaisafisha mikono yake, amevaa barakoa na akajifunika na leso, ili akae mama mboga, tena naona kijana mdogo, anayengoja mama huyu, ili pia yeye aweze kusafisha mikono yake kwa hii maji.

Huku naona madawa iliyowekwa machupa tofauti tofauti ili itumike kutibu wagonjwa. Hii dawa inatumika kutoa joto mwilini tena kutibu wagonjwa wanaokuwa na ugonjwa tofauti.

Huku naona mama anayeona mtoto yake aliye lala katika kitanda moja. Inajulikana ya kwamba huyu mama ako katika hospitalini anaingoja atoke katika hospitalini hii ili aende nyumbani.

Huku inaonekana ni madawa ya nyumbani ama inayotengenezwa nyumbani .Hizi madawa inajulikana ya kwamba inatibu magonjwa tofauti tofauti. Hii inatumika kuosha mwili ili itoe vitu chafu chafu mwilini.

Huku naona madawa inayotumika katika chanjo ya watoto. Hii madawa iko na karatasi inayoonyesha maelezo na jinsi unavyoweza kutumia katika hospitalini. Hii madawa inatumika kupewa chanjo watoto wadogo tena wapate nguvu.

Huku ni daktari ameshika madawa imewekwa katika chupa moja na ako na sindano inayotumika kutoa dawa katika hii chupa. Hii inaonekana ni dawa inayotumika kutoa joto mwilini na kutibu magonjwa ya magonjwa tofauti tofauti.

Huku naona watu wanaipanga mitungi hili wachote maji, inajulikana kwamba kuna ukame kwa hii picha na watu wanajipanga hili wapate maji tena maji ni kama uai, usipokuwa na maji utakosa uai.

Huku naona watu wanaofungua pahali pa kuchota maji, tena naona watu wengi walileta mitungi hili wachote maji tena wafurahie hili wakue na maji ya kutumia katika nyumba, tena kuna watu ambao wanachukua mapicha hawa wakubwa wanaofungua maji.

Huku naona daktari anayetoa dawa Kwa chupa anatumia sindano hili atengeneze hii dawa ama iwekwe hili itumike chanjo ya watoto, huyu daktari amevaa barakoa hili azuie asigonjeke.

Huku naona mama na mtoto. Tena naona daktari anayepea mtoto mdogo chanjo, ili aweze kukuwa na nguvu mwilini mwake atakapo kua. Tena mama na daktari wote wawili, wamevaa barakoa.

Huku naona daktari anayesafisha vyombo vya kutibu wagonjwa. Huyu daktari amevaa mavazi ya hosopitali ili azuie uchavu yeyote ama ugonjwa yeyote inayoweza kusababishwa na uchafu katika hospitalini ama anayesababishwa na maji.

Huku tunaiona daktari anayeikagua ama anaiona mikono ya mtu mmoja aliyekua na majeraha mbali mbali mikononi mwake. Huyu daktari ameshika mikono ya mgonjwa ili ajue ni ugonjwa gani inaisumbua mikono yake

Huku naona pahali pa kutibu meno. Tena inaweza kuwa inang'oa meno na kuweka meno mengine. Tena hii inaweza kuwa inafunza watu kuhusu venye unaweza kinga meno yako ikuwe safi, tena ukuwe na elimu bora kwa kukaa na meno safi.

Huku naona machupa ya madawa inayotumika katika chanjo ya wanafunzi ama watoto wachanga. Hii dawa inasaidia watoto wakuwe na afya tena inasaidia wakuwe kwa haraka na wasikuwe na wasiwasi ama magonjwa tofauti.

Huku naona madawa ziko katika machupa tano iliyowekwa kando na karatasi yenye inatumika kuweka ili isipotee katika hospitali. Tena hii karatasi iko na maelezo ya matumizi ya hii dawa, hii dawa ni ya kumaliza joto mwilini ili,,,

Huku naona mama na mtoto. Mama amevalisha kofia ya nyekundu tena naiona daktari anipea mtoto chanjo kupitia njia ya mdomo, hii inasaidia watoto waoate afya wakiwa wadogo.